Nguzo mbili zimesimama imara zikibeba transifoma yenye vifaa vinavyosaidia kusambaza umeme kwa ufanisi maeneo mbalimbali. Pia zikihakikisha wanapata mwangaza kwa usalama na haraka sehemu tofauti za jamii, pamoja kuendeshea mitambo mbalimbali.

Nguzo imesimama kwa uimara ikiwa na vifaa maalumu vinavyowezesha usafirishaji wa nishati hadi maeneo ya makazi. Umeme unaofika hutumika kuwasha taa na kuendeshea vifaa muhimu vya kila siku.

Nguzo imesimama imara ikiwa na nyaya na vifaa maalumu vinavyosaidia umeme kutoka chanzo chake hadi maeneo mbalimbali, nisharti hiyo hutumika kuwasha mashine viwandani, kuendeshea vifaa vya majumbani kama televisheni na friji, pia kutoa mwanga utakaowezesha kufanya shughuli zetu hasa nyakati za usiku .

Nguzo mbili zimewekwa kwa nguvu na kushikilia transfoma ya umeme pamoja na vifaa vingine vilivyopachikwa juu ili kupunguza volteji kutoka kwa mistari ya juu na kusambaza umeme salama kwa ufanisi na kwa mahitaji ya makazi na biashara katika maeneo mbalimbali.

Katikati ya makazi ya watu, kuna alama madereva kwamba magari yanaweza kusimama au kuacha kwa muda katika eneo hilo. Hii inaruhusu matumizi salama ya barabara kwa kufata sheria zilizowekwa ili kuepusha usumbufu na kuhifadhi usalama wa waendeshaji na wananchi.

Katikati ya barabara kuu katika eneo lenye alama ya pundamilia, magari yamesimama kwa mpangilio yakisubiri watembea kwa miguu wavuke kwa usalama kwenda upande mwingine wa barabara. Pamoja na taa za trafiki zikia katika mwanga mwekundu kwenye gari na kijani kwa waenda kwa miguu. Kila mmoja anafuata sheria kwa utulivu.

Katikati ya eneo lenye uzuri wa asili uliozungukwa na kijani kibichi na minazi, njia ya reli imepita huku treni yenye rangi ya njano na nyekundu ikipita taratibu likiwa limebeba abiria na shehena za mizigo, kutoka kituo cha Pwani kuelekea mji wa bara. Ikionyesha mchango mkubwa wa usafiri wa reli katika kuunganisha maneneo ya kibiashara.

Pembezoni mwa barabara, watu wa jinsia tofauti wamesimama wakisubiri usafiri, wengine wakipita kwa haraka kuelekea sehemu zao, mandhari ya mtaa unaojumuisha majengo makubwa ya kisasa, magari na daladala vikipita kila mara.

Wafanyakazi wa barabara wanachukua kokoto ndogo nyeusi kwenye lori maalum lenye holpa, wakisafirisha hadi kwenye eneo la ujenzi, ambalo hupakuliwa kwenye kava, kisha kusambazwa na kukandamizwa kwa mara moja wakitumia rola, ili kutengeneza barabara yenye usawa, ufanisi na uimara.

Magari ya aina mbalimbali kama: daladala, malori na magari madogo yanapita barabarani kwa tahadhari. Huku shughuli za ujenzi zikiendelea katikati barabara mbili. Mafundi wakiwa wamevaa kofia za usalama wakijenga, kupima na kuweka alama. Hali inayoonesha juhudi za kuboresha miundombinu ya usafiri.

Katikati ya msitu ndoo za taka za rangi ya njano zimekusanywa pamoja zikiwa na matairi yanayorahisisha usafirishaji wake. Uchafu umekusanywa kutoka sehemu mbalimbali za msitu kuonyesha juhudi za kusafisha na kuhifadhia mazingira ya eneo hilo.

Ndoo ya rangi ya buluu yenye matundu na sehemu ya uwazi juu, imetengenezwa mahususi kwa kutunzia takataka ili kusaidia kudhibiti uchafu, na kuhakikisha mazingira yanabaki kuwa safi, salama, na yenye afya kwa wote.

Ndoo yenye rangi nyeusi hutumika kwa matumizi ya kuhifadhia mabaki ambayo hayawezi kuoza kama vifungashio vya plastiki na vifaa vya nyumbani vilivyoharibika, hatua hiyo inachangia utekelezaji wa mfumo bora wa udhibiti taka, hupunguza hatari za kiafya na kuimarisha ustawi wa mazingira katika maeneo ya kasi.

Ndani ya choo cha kisasa kuna chombo maalumu cha kutupa takataka, kinachohakikisha mazingira yanabaki safi na salama. Mhfumo huu unawezesha utunzaji bora wa taka, kuzuia uchafuzi, na kuimarisha afya ya watu wanao tumia eneo hilo.

Hata maeneo ya ndani kama korido nyembamba au vyumba vya makazi vinahitaji usafi wa mara kwa mara kwa kuweka taka kwenye dastibini, kuhakikisha hakuna zinazotupwa hovyo na kudumisha mazingira safi, kulinda afya ya jamii na kufanya nyumba kuwa mahali salama.

Chombo cha kuhifadhia takataka chenye mfuko mweusi husaidia kuhifadhi ukusanyaji wa taka, kudhibiti harufu na kuhakikisha usafi pamoja na usalama wa mazingira yetu ya kila siku.